Ndani au shamba la kitaru ambapo mboga za majani zinakuza. Mboga hizo zinaonekana kuwa salad au aina nyingi za mboga za majani zenye majani mingi, zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu kwenye vitanda vilivyoinuliwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponik ambapo mimea inakuza bila udongo badala yake inatumia maji yenye virutubisho , kuna safu za mabomba meupe ya pvc yaliyopangwa kwa usawa ambapo mimea ya sala au mboga nyingine zenye majani zinakuwa mizizi ya mimea hiyo inaingia ndani ya mabomba hayo.

Mfumo wa bustani ya wima au kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakua bila udongo, kuna mizizi mingi mirefu na yenye rangi ya kahawia ikiwa imening'inia kutoka kwenye vikapu vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye mashimo ya chombo kikubwa jeupe kilichosimama.

Chini ya mfumo wa kilimo cha hydrophonics ambapo mimea midogo yenye majani mabichi, imepandwa kwenye chombo kikubwa cheupe kilichosimama wima. Kila mmea umewekwa kwenye kikapu kidogo cha plastiki, kilichoingizwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye chombo hicho cheupe.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea imelimwa kutumia udongo mfumo huu umetengenezwa kwa mapambo meupe ya pvc yaliyopangwa kwa usawa yakiwa yameunganishwa kwa njia inayoruhusu maji yenye virutubisho kupita.

Mfumo wa kilimo cha wima uliotengenezwa kwa kutumia mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa ngazi tatu kwenye fremu ya mbao. Kila bomba la PVC lina mashimo ambapo mimea mbalimbali ya kijani kibichi imepandwa na inakuwa kwa wingi.

Mistari mirefu na sambamba ya mimea ya kijani kibichi katika sehemu ya mbele kuna mimea midogo ikiwepo kutoka kwenye mashimo yaliyotengenezwa kutoka kwenye mabomba meupe au mifereji. Hii inaashiria mfumo wa hydroponics ambapo mimea inakuzwa kwa kutumia maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa labda hydroponics au aeroponics inayotumia nafasi wima kukuza mimea. Mimea mingi ya salad au mboga nyingine ya majani zenye rangi ya kijani kibichi zimepandwa na safi imepandwa kwenye nguzo au mirija mieupe iliyosimama wima.

Mkulima mwanaume mwenye ndevu amesimama ndani ya chafu kubwa ya kisasa inaonekana akishikila treli iliyojaa miti midogo ya mboga au mimea mingine inayoashiria kuwa yuko tayari katika mchakato wa kuandaa au kupanda mimea.

Mchakato wa kuchagua au kusafirisha nyanya kwenye kiwanda au shamba kubwa. Kuna mkanda mrefu wa kusafiririsha uliojaa nyanya nyingi zilizoiva zenye rangi nyekundu . Nyanya chache za kijani pia zinaonekana katikati ya rundo hilo.

Shughuli ya upakiaji na ufunganishi wa parachichi katika kiwanda au kituo cha usindikizaji. Watu wawili wanaume au wanawake wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na kofia nyeupe pamoja na barakoa za rangi ya buluu wanafanya kazi kwa bidii.

Shamba kubwa la kabichi lililojaa mimea ya kabichi yenye majani ya kijani yenye afya. Mimea ya kabichi imepandwa kwa safu ndefu na zimepangwa vizuri zikiongezeka kuelekea upeo wa macho na kuchenga isiyo ya upana wa macho. Kila mmea wa kabichi unaonekana kukomaa na kuwa na majani mengi.

Mimea mingi ya migomba iliyo pandwa kwa safu ndefu na mimea. Migomba ina majani makubwa mapana na yenye rangi ya kijani kibichi yakionyesha afya na ukuaji mzuri. Mimea imeungana ikitengeneza ukuta wa kijani unaoonekana kuenea hadi upeo wa macho.

Shamba kubwa la nyanya ambapo mimea ya nyanya imejaa matunda yote yakiwa yamekomaa na yale ambayo bado hayajakomaa .Nyanya za rangi ya kijani na nyekundu zimepangwa vizuri kwenye mashimo ya mimea .Ardhi chini ya mimea inaonekana kuwa na udongo mwekundu na ilifunikwa na matandazo ya majani makavu.

Mfumo ya kilimo hasa bustani ya stroberi iliyo chini ya makazi ya kitalu au handaki la plastiki. Ndani ya kitalu imetengenezwa kwa plastiki nyeupe au ya uwazi, ikiruhusu mwanga wa jua kupita na ina umbo wa kubwa refu iliyonyooka mbao.

Kuku wengi wachnga wakiwa na rangi tofauti kama nyesi, nyeupe na njano wamkusanyika katika eneo kubwa lbda banda wa kuku. Banda hilo lina sakafu kubwa iliyofunikwa na matandazo. Katikati ya kundi la kuku hao, kuna vyombo vyeupe vinavyoonekana kama vinyweshaji au vya kulia.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea midogo ya mahindi yenye afya na rangi ya kijani kibichi. Mimea ya mahindi imepandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka zikinyooka kuelekea upande wa macho ya kujenga hisia ya kina na upana wa shamba. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na umelimwa vizuri.

Ndani ya banda kubwa la kuku likiwa limejaa kuku wengi sana wa rangi nyeupe, labda ni kuku wa nyama au kuku wa mayai. Banda hili linaonekana kuwa la kufuga na lililopangiliwa vizuri. Kuku wametakaa kwenye sakafu ambayo inayonekana kuwa na matandazo au vidomba.

Ambapo watu wengi wao wakiwa wanawake wanafanya kazi. Wamevalia mavazi ya kawaida ya mashambani huku baadhi yao wakiwa wamefunika vichwa vyao kwa mitandio. Watu hao wanainama chini wakionekana wakilima kufuatia au kutunza mimea.

Lundo kubwa la vitunguu maji vyekundu. Mtu anaonekana akimimina vitunguu zaidi kutoka kikapu au chombo kingine, akiongezea kwenye lundo ulioko chini. Vitunguu vimetapakaa ardhini na vinajaza sehemu kubwa. Kwa nyuma, Kuna miti ya kijani kibichi na anga ya bluu iliyofifia.

Zizi la kisawa la ng'ombe wa maziwa ambapo ng'ombe wengi wamepanga kwenye mistari, ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wajamii ya friesian ambao wana julikana kuwa uzalishaji mkubwa wa maziwa, ng'ombe wamefungiwa katika vizimba vyao.

Shamba kubwa la kabichi lenye safu ndefu na zilizo pangwa vizuri na mimea ya kabichi. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia nyekundu na umelimwa vizuri ukitengeneza mifereji midogo kati ya safu za mimea.

Pamba ndogo lililopandwa mimea michanga iliyopangiliwa kwa safu ndefu na zisizowazi mimea hiyo ina majani makubwa na mapicha ya kiashiria ya afya na ukuaji mzuri mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa sambamba na kila safu ya mimea ukiwa na mapambo meusi yanayopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyuziaji cha ndani. Kuna kinyunyuziaji kimoja kinachotoa maji kwa nguvu na maji hayo yanaonekana yakinyunyuziwa hewani kabla ya kutua kwenye mimea. Shamba linaonekana kuwa kubwa.

Shamba kubwa la mazao ambayo ni mahindi machanga likiwa limemwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Kuna safu ndefu za mimea ya mahindi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Kati ya kila safu ya mimea kuna mifereji midigo au vijito vya maji ambvyo vimejaa maji yaliyotiririka yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matuta au mfereji.

Ndani ya chafu au shamba lililofunikwa kwa ajili ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea na umelimwa katika matuta marefu na sambamba yaliyo taganyarishwa kwa ajili ya kupanda mimea.

Shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji, safu ya udongo ulioandaliwa kwa ajili ya kupanda na kuna maji yaliyotiririka katika mifereji midogo kati ya safu hizo. Bomba nyeusi za umwagiliaji wa matone zimepangwa kwa urefu wa kina zao.

Shamba kubwa la mimea ya mboga iliyopandwa kwa safu ikiwezekana ni zukini au mimea mingine ya majani mapana kama vile malenge. Kwenye safu ya mimea kuna plastiki nyeusi iliyotandikwa chini ya mbao husaidia kuhifadhi unyevu wa udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika shambani. Kitu kikuu kinachoonekana ni Kinyunyuzio rangi ya safa ambacho kinachotoa maji kwa nguvu na maji hayo yanaonekana kama miyale myeupe yanayoruka hewani. Kinyunyuzio kimeunganishwa na mfumo wa mabomba yaliyojaa chini kwenye udongo.

Bustani ndogo au shamba la kilimo ndogo linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwenye vibanda vya udongo. Kando ya mimea hiyo, kuna mabomba meusi na meupe, yaliyolala chini, yakipita karibu na kila mmea.

Shamba la mazao labda mahindi yao mtama likiwa linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa jadi au uamuzi mtambo wa umwagiliaji kuna shamba pana lililojaa mimea mirefu yenye afya na yenye rangi ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa katika hatua nzuri ya ukuaji.

Kwenye mimea midogo na mfumo wa umwagiliaji wa matone ulio jengwa vizuri. Safu ndefu za udongo yenye rutuba unaonekana kuwa umelimwa vizuri na umekauka kiasi. Katika kila safu kuna miti midogo ya mimea labda vitunguu, vitunguu saumu na aina nyingine za mboga zikiwa zimeanza kuchomosha kutoka ardhini.

Bustani ya kisasa ya mboga ndani ya chafu ikitumiwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mistari mingi ya mimea midogo ya pilipili hoho au mboga nyingine zenye majani ya kijani kibichi zilizopandwa kwenye udongo wenye changarawe ndogondogo.

Shamba lililolimwa vizuri na kupandwa mimea michanga likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Shamba limepandwa mimea michanga huenda ni mboga au mazao mengine madogo. Mimea hio imepandwa kwa mistari mirefu iliyo nyooka.

Shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ,safu ndefu za udongo ulioandaliwa vizuri kwa ajili ya kupanda kwenye kila safu kuna bomba nyeusi ndogo zilizopangwa sambamba ambazo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji ,maji hutolewa polepole kutoka kwenye mapambo haya moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba dogo au bustani ndogo, ndogo yenye mbolea, ndogo iliyopangwa kwa kutumia fitaru. Haipandwi kwa nguvu sana, mwili wa mimea haukandamwi. Kuna fitaru tatu au zaidi zinazotumika, ambazo huwekwa kwa njia ya mistari, zikiwa zimepangwa kando kando kwa mpangilio maalum. Mfumo wa kazi ya mikono unatumika; mimea inafukuzwa kwa kutumia fitaru, ikipandikizwa kwenye udongo ili kupandikiza mbegu za mboga ndogo au mimea mingine.

Ni umwagiliaji wa matone ikitumika kwenye shamba ndogo au bustani. Bomba jeusi ambalo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji inaonekana likilala chini karibu na mimea midogo iliyopandwa. Kwenye bomba hilo, kuna doperi ndogo ya rangi nyekundu iliyotoa matone ya maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi. Bomba jeusi la plastiki limelala juu ya udongo wa kahawia mwekundu na matone ya maji yanatoka kwenye mashimo madogo. Kwenye bomba hilo, maji yanadondoka pole pole kutoka kwenye mashimo hayo.

Ndani ya chafu au sehemu iliyofunikwa kwa ajili ya kilimo. Mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu kwenye udongo mwekundu au wenye rangi ya kahawia. Kila mmea una majani mabichi na mimea yote inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo wa ukuaji.

Sehemu ya chafu au bustani iliyopandwa kwa safu, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Katika mstari wa kati kuna bomba refu jeusi lililonyooka likipita katikati ya bustani. Kutoka bomba hili kuu kuna matawi madogo ya bomba nyeusi yaliyopinda yakielekea kwenye mimea.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone katika shamba. Kuna bomba kuu jeupe lililonyooka katikati ambalo limeunganishwa na mabomba mengi meusi madogo yanayonyooka pande zote mbili. Mabomba haya ya madogo yamelala kando ya safu za mimea michanga ambayo ni mahindi au mazao mengine.

Umwagiliaji unaotumia bomba nyeupe ndefu enye matudu madogo ambayo yanatoa maji na kumwagilia mimea. Maji yanatiririka kutoka kwenye matundu hayo na kuingia kwenye udongo ulioandaliwa kwa ajili ya kilimo.